Kitabu kilichofunguliwa chenye maandishi kwa mstari. Ukurasa wa kwanza una picha ya mvulana akiokota kitu. Na mstari wa pili una picha ya kitabu. Ukurasa wa pili una picha mbili. Ya kwanza ina glavu na viatu vyenye rangi iliyomwakika. Picha ya pili katikati ya ukurasa ina watu wazima wawili na watoto wakila mezani.